Shughuli zinazohusiana na maisha katika mazingira yaliyoathiriwa na mafuriko, watu kadhaa wanaonekana wakibeba mizgo vichwani au mabegani wakipitia maji ya mafuriko, hii inaweza kuashiria kuhamasisha mali muhimu ama kutafuta mahitaji katika hali ngumu.

Chupa ya viturubisho vya vitamin D na tembe zinazotawanyika karibu nayo. Kuna shughuli zinazohusiana na picha hii zinahusu matumizi ya vitamin D kama viturubisho vya lishe.

Watu waliokusanya kuangalia mathara yaliofanyika baada ya mafuriko , kunaonekana kuwa na mporomoko wa udongo na kuna maji yanayopitia kwenye mitaro iliyo hapo chini ,watu kadhaa wamekusanyika kuangalia kinachofanyika.

Watu wawili wanaonekana wakishughulikia mitungi kubwa ya oksijeni, moja anaonekana akiwa ndani ya mlango wa gari au gala akishika mtungi huku mwingine, akiwa nche akishungulikia mtungi mwingine hii inaweza kuwa, shunguli ya kupakua mitungi iliyeletwa kwa ajili ya kujezwa upya.

Hii ni chupa ya dawa iliyoandikwa BRUCAN CAPSULE na Pranas African Extract .Pranas African ni mtu ambao gombe lake hutumika kutengeneza dawa za jadi haswa kwa matatizo ya tenzi dume.

Mtu aliye kwenye picha amevaa suti maalum ya kujikinga ambayo huvaliwa na wataalum wa kudhibiti wadudu ili kujilinda dhidi ya kemikali wanazotumia au wadudu wanaoweza kuwa hatari kwao.

Mwanaume aliyevalia barakoa na glovu anachukua sampuli kutoka kinywani mwa mwanamke. Hii inaweza kuwa kwa ajili ya vipimo mbalimbali kama vile vipimo vya Covid-19 DNA au magonjwa mengine ya mdomo.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari au mhudumu wa afya, anaonekana akimhudumia mtoto mchanga, mkono wake unaonekana kushika kitu kidogo labda sindano au kifaa cha matone, na anaonekana akilenga eneo la kichwa cha mtoto.

Mtu anaye anachunguzwa ama kutibiwa anaonekana ameketi na kifaa kinachoshikiliwa karibu na sikio lake. Mtu mwingine anaonekana akishika kifaa hicho au akielekezea kwa sikio la mgonjwa akionyeshwa kuwa anafanya uchunguzi wa matibabu ya sikio

Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya limekuwa likihusika katika uokoaji na uhamazishaji usakama wa wagonjwa kutoka hospitalini au maeneo yenye hatari. Kama ilivyo tokea wakati wa uhamazishaji wa wagonjwa kutoka hospitali kuu ya mafunzo ya rufaa ya coast uko Mombasa.

Kuna tangazo la Ahasaka Herbal Medical Group na bidhaa yao inaitwa Albaa Mujarrabu, pia kuna namba ya mawasiliano na taarifa kuwa inapatikana tanga mjini, hii inaashiria biashara ya dawa za azili inayotangaza vifaa yake na mahali pa kupata.

Matangazo ya daktari wa kienyeji anayeitwa Doctor Galazinga ambaye anajitangaza kama daktari wa kienyeji mwenye nguvu na anatoa pia namba za kuwasiliana naye.

Mtu huyu amevaa barakoa usoni na kofia kichwani, akionyesha utilivu kwa kanuni za afya na usalama, hasa kataika maeneo ya umma, au ambapo usafi ni muhimu kuna kituo cha kunawa mikono kilichotengenezwa kwa pipa la maji, iliyokuwa juu ya stendi ya chuma, pia lina bomba la kufungulia maji.

Shughuli ya ugawaji wa vifaa vya usafi na mahitaji mengine inaoadhimika kwa unyanyasaji wa kijinsia ikihusisha kanisa la Kianglikana la Kenya Development Service Western region na polisi wa Kenya.

Wahamasishaji wa afya ya jamii nchini Kenya wakiwa wamevalia sare zao na kushikilia vifaa vya kielectroniki ambavyo kwa kawaida ni simu mahiriri au kompyuta ndogo.

Mwanamke aliyevaa barakoa daktari anaonekana kama mhudumu wa afya ya jamii, anajaza fomu au kuandika kumbukumbu kwenye kitabu. Hii ina ashiria shughuli za usimamizi wa data au ufuatiliaji wa afya ya jamii.

Chanjo ya MMR,yaani measles, mumps, rubella. Hii ni chanjo inayotumika kuzuia magonjwa matatu tofauti ya virus ,ugonjwa wa kupumua unasababishwa na virusi unaojulikana kama homa, kikohozi na macho mekundu.

Wafanyikazi wanaonekana wakiwa kwenye jukwaa la tanki, wakifanya kazi kwenye muundo wa tanki la maji ambalo limeonekana kuwa katika harakati za ujenzi au ukarabati. Kuna ngazi ndefu iliyoelekea juu .

Chupa ya dawa inavyoonekana kuwa na maandishi yaliyoandikwa Poliovac. Inaonyesha kuwa ni dawa ya polio inayotumika kuzuia dhidi ya ugonjwa huo. Inatumika kwa watoto walio na umri kati ya sita.

Watu wanaonekana wakipokea chanjo au wakifanyiwa uchunguzi wa kimatibabu kama inavyoonekana kwa mwanamke akipokea shindano kutoka kwa mhudumu wa afya, wengine wanakaa kwenye viti wakisubiri.

Sherehe ya usinduzi au kubadilisha rasmu kwa mradi wa maji, labda kisima mfumo wa maji au kituo cha maji ambapo viongozi na wadau wanashiriki katika tukio muhimu la kutoa huduma ya maji kwa jamii.

Shuguli ni chanjo hasa ile ya polio ambapo kidole cha mtoto kinatumiwa alama na kalamu maalum isiyofutika yenye chapa .Alama hii hutumika kuonyesha kwamba mtoto amepokea chanjo ya polio kusaidia katika ufuataji wa kampeni za chanjo na kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata dozi inayohitajika.

Shughuli inayoonyeshwa ni watu wakivuka

Bidhaa zilizowekwa kwenye jedwali, jedwali jekundu limejaa chupa na vyombo mbalimbali vyenye vitu mbalimbali vinavyo ashiria mkusanyiko au maandalizi ya bidhaa.

Kuna madaktari wawili au mtaalamu wa meno na msaidizi wake. Wote wakiwa wamevaa vifaa vya kujikinga kama vile barakoa, ngao za uso na kofia za upasuaji wakifanya kazi kwa mgonjwa.

Kuna madhara ya ukosefu wa mvua inayo sababisha kua na janga huku Longiani County ya Turkana Kenya yenye mti ya miiba na ardhi yenye mawe.

hii ni chupa ya dawa ya vitamin D3 ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa, meno na mifumo aa kukinga kawaida vitami D3 upatikana kutoka kwenye jua au kupitia viturubisho kama hizi.

Mtu aliyevalia vazi kamili la kujikinga, ikiwemo barakoa ya gesi na glavu, inaonyesha kuwa shughuli inayofanyika inahusisha hatari ya kibayolojia au kemikali.

Chanjo ya Measles, Mumps na Rubella virus iliyopakiwa katika vijipuni vya dozi moja. Hii ni chanjo muhimu inayotumika kuzuia magonjwa haya matatu ya kuambukizana.

Mtoto mdogo anaonekana akifanya mazoezi ya kutembea akishikiliwa na watu wazima wawili na akitumia pau za usaidizi hii inaonyesha kuwa mtoto huyu yuko kwenye kipindi cha tiba ya kimwili labda kusaidia kukuza uwezo wake wa kutembea au kurejesha nguvu baada ya jeraha au hali fulani.

Shughuli ya afya hasa chanjo au utoaji wa damu kwa kutumia sidano, mwanamke aliyembele anaonekana kuwa mhudumu wa afya au mtu anayetoa huduma ya matibabu akishika sidano na chupa ndogo labda ikiwa ni ya chanjo au dawa.

Kuna mtu mmoja aliye ndani ya maji, huku wamembeba mwenzake mgongoni ikiashiria kuwa wanajaribu kumsaidia kuvuka mto. Alafu kuna watu wengine ambao wamesimama kandokando ya mto huo.

Mtu mzima labda labda mzazi au mlezi ameketi kwenye kiti cha meno huku ameshika mtoto akionyeshwa jitihadi za kumtuliza mtoto wakati wa ziara ya daktari wa meno.

Mtaalamu wa afya, anayeweza kuwa nesi au daktari anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliyelala kitandani. Hii inaweza kuhusiana kuhusu kumchunguza, kumpa matibabu, au kumtunza baada ya kuzaliwa au wakati wa ugonjwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la kubeba wagonjwa ikiwa na viti maalum vinavyofungwa kwa ajili ya usalama wa mgonjwa na wahudumu wa afya. Kuna vifaa vya matibabu vilivyopangwa vizuri ndani ya gari kama vile begi la huduma ya kwanza.

Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na mabaki ya jengo lililo poromoka, wakionekana kuchunguza hali hiyo au labda wakishiriki katika shughuli ya uokoaji kwenye picha.

Katika upande wa kushoto wa picha, kuna lori kubwa la mzigo lililopinduka upande wake ili imezama nusu ndani ya maji ya mafuriko. Hii linaweza kuwa limesababishwa na nguvu za maji au kutokuwa na uwezo wa dereza kuthidibiti gari katika maji mengi.

Ukumbizi inaonekana ni uchunguzi wa sikio, mtaalamu wa afya anachunguza mwanamke sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa kichoonekana kama stereoscopu . Hii ni hatua muhimu katika kutambua matatizo ya skio kama vile maambukizi.

Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo wakionekana kua na mazungumzo. Mmoja amevaa shati ya rangi ya waridi na huku mwingine amevaa koti la rangi ya kahawia, shati ya buluu na kofia.

Jengo la bluu lenye nembo ya fresh life inaonyesha choo cha kisasa kinacho tolewa na Sanajeri ikipatikana katika mazingira ya makazi duni. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za usafi wa mazingira zilizoboreshwa kwa wakazi wa maeneo haya.

Mtu aliyevaa nguo nyeupe ambaye ameonekana kuwa mtaalam wa afya kama nesi au daktari anashughulika na mtoto mdogo. Hii inaweza kuwa ni kutoa chanjo, kupima afya ya mtoto au kutoa ushauri wa kiafya kwa mama.

Chupa ya chanjo ya MMR na shindano zikiwakilisha shughuli za chanjo, chanjo ya MMR ni muhimu kwa kuzuia mgonjwa matatu hatari ya kuambukizana.

Kuna moto mkali unaowaka katika kwenye gari kubwa ambalo linaonekana kama lori ya mafuta au basi lililokongana na lori la mafuta na kusababisha moshi nyeusi nzito kupanda angani.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maraba na barakoa, anaonekana kuwa muuguzi au mhudumu wa afya. Anaandaa sindano kutoka kwenye chombo cha baridi cha kubebea vifaa vya matibabu.